Kwenye duka ya kuuza dawa na vifaa vya shambani. Duka hiyo inaitwa Ngeta, ambapo wanauza dawa ya kunyunyizia mimea, wanauza mbolea, wanauza vifaa vya kufuga kuku, vifaa vya kutibu ng'ombe na pia wanauza dawa za kunyunyizia magugu.

Kwenye chumba ambapo kuna rafu, kuna vifaa ambavyo vimewekwa kwenye rafu hizo pia kuna karatasi zilizowekwa kwenye kuta. Kuna vifaa vilivyo wekwa kwenye sehemu za chini amabavyo vinatumia umeme, pia kuan kabati upande wa chini ambazo zimepakwa rangi.

Kwenye sehemu ambapo kuna avocado nyingi ambazo zimewekwa kwenye vitu vya kushikilia pia kuna bengi. Wanawake wengi na wanaume wamesimama karibu na avocado zao ambazo wameweza kuchuma.

Penye mahali ambapo pana viazi panavunwa ambao wamejikaza huku wakitumia jembe na pana viazi kwenye shamba hilo ambalo ni kubwa, kuna miti kwenye shamba hilo na pia kuna mahindi yaliyopandwa anga ni ya rangi ya samawati.

Kwenye mnada kwenye soko mwanamke mmoja anauza machungwa, ndizi ambazo zimeiva na ndizi zingine ambazo hazijaiva. Pia anauza vitu vilivyowekwa kwenye masanduku.

Kwenye soko kuu kuna mwanamke ambaye ana nywele nyeusi huku akiwa amevaa shati ya ndani ambayo ni nyeupe. Mwanamke huyu anauza ndizi kwenye mnada wake, anauza pia maembe. Minada mingine pia kuna wanawake wengine ambao wanauza vitunguu pamoja na ndizi.

Kwenye soko matunda yanauzwa kwenye mnada pamoja na mwanamke ambaye anatabasamu. Matunda haya ni kama nanasi, machungwa pamoja na karati ambapo pia kuna maboge yanauzwa kwenye mnada huu.

Ni sehemu ya upanzi wa mimea kabla ya kupeleka shambani. Mimea ya kijani inaweza kuota na pia ina mizizi meupe. Mimea hii imewekwa kwa sehemu ambayo maji pamoja na joto yanaweza kudhibitiwa.

Wanaume watatu na mwanamke mmoja wamesimama mbele ya gunia ya chakula cha usaidizi kilichowekwa. Gunia hizo ni za rangi nyeupe huku zikiwa na maandishi ya rangi ya samawati. Mwanamke huyo akiwa ameachilia nywele yake na amesimama sehemu ambaye ni kame na nyumba zimetengenezwa kwa matope.

Ni sehemu ya kuweka gunia za bidhaa. Bidhaa zimeekwa kwenye gunia na kupakiwa pamoja, ili kuweza kutumika kwa wakati ambapo bidhaa hili zimepungua. Zimepangwa kwa pamoja kwenye gunia za rangi tofauti, gunia zingine ni za kijani na gunia zingine ni za rangi jeupe.

Kwenye kiwanja ambapo mahindi yamepandwa kwenye mistari .Mahindi haya yameweza kufika na kukua marefu . Kuna mti uliomea katikati ya shamba hilo. Mimea hiyo imepandwa kwenye mstari.

Ya juu ya jengo ambapo kuna sehemu ambapo kuna upanzi wa mimea, mimea imepandwa kwenye vitu ambavyo vimezingirwa ili udongo usiweze kumwagika. Mimea mingine imesitiriwa na miti, ambapo kuna mimea mingine imepandwa kwenye laili.

Kwenye utando wa mimea katika karatasi na vibuyu. Kibuyu vimekatwa, mimea imewekwa udongo ndani na kupandwa upande wa juu. Sakafu ni kavu. Hivyo mimea inaweza kunyunyiziwa kwenye vibuyu hivi ambavyo vimeweza kukatwa na sehemu ndogo iliyotengwa.

Kwenye ukuta kuna upanzi wa mimea kwenye chupa na vibuyu vilivyokatwa. Mimea mingine imepandwa kwenye gunia na sakafu ambayo imezingirwa kwa mawe. Mimea yenyewe imewekwa kwenye ukuta na kushikiliwa kwa kamba.

Kwenye sehemu ya upanzi wa mimea, mimea imepandwa kwenye mistari ya pamoja ambapo kuna mimea tofauti tofauti ambayo imepandwa pia kuna kiwanja ambapo kuna nyasi imemea kuna bustani ambayo miti mirefu imeweza pia kumea.

Ni shamba la kumeesha nyanya. Nyanya zimepandwa ambapo kuna nyanya za rangi nyekundu ambazo zimeweza kuiva. Nyanya ambazo ni za rangi ya kijani hazijaweza kuiva. Nyanya hizo zimepandwa karibu na miti ili kuweza kushikilia nyanya hizo zisiweze kuanguka.

Kwenye chumba cha upanzi wa miti, kabla ya kupanda kwenye shamba. Wanaume wawili na mwanamke mmoja wamekusanyika, mwanaume akiwa ameinama, mmoja akiwa anamwagilia maji. Mwanamke amevaa shati ya kijani.

Kwenye shamba ambapo kuna upanzi wa nyanya, nyanya ambazo zimeiva tayari zimebadilika rangi kuwa rangi nyekundu kumaanisha kuwa nyanya hizi ziko tayari kutumika. Nyanya zingine bado ni za rangi ya kijani ambazo hazijaweza kuiva. Nyanya hizi zimepandwa karibu na miti.

Ni upanzi wa mimea nyumbani huku wakitumia vitu vilivyopatikana. Kuna mimea iliyopandwa katika mitungi. Mimea hiyo imechipuka vizuri na pia kuna mabomba ya maji yaliyowekwa ili kunyunyizia mimea hiyo.

Ni chumba cha upanzi wa mimea katika mabomba. Mimea imeanza kuchipuka. Chini ya mabomba hayo kuna nyasi imemea. Mimea mingine ni ya rangi tofauti ambayo si kijani.

Kwenye upanzi wa mimea katika mabomba ambapo maji yanatoka upande wa chini ili kuweza kunyunyuzia mimea hiyo. Mimea imeota na kufunikwa kwa kutumia karatasi ili udongo usibebwe na maji yanayotumika kunyunyuzia . Nyasi imemea upande wa chini.

Kwenye chumba ambacho mimea inapandwa huku hewa pamoja na jua na maji yanadhibitiwa. Mmea imewekwa kwenye shimo uliotengenezwa kwa plastiki na mimea yenyewe imechipuka. Kuna mabomba yanayotumika kunyunyizia maji.

Sehemu ya kupanda maji katika mapomba kutibidi unyunyizi wa maji na udongo kutumika uliowekwa katika chuba. Mimea imeanza kuchibuka na kuna sehemu zingine mimea haija pandwa.

Kwenye mabomba meupe ambapo ndani yake pamewekwa udongo, na sehemu ambapo maji yanapitia, mimea imeota kupitia upande wa juu, maji yanatoka kutoka upande wa chini ili kuweza kunyunyuzia mimea hiyo.

Katika upanzi wa mimea kando ya mabomba, kuna mimea iliyopandwa na kuanza kuchipuka. Mimea hiyo ipo na vitu ambavyo ni vya rotuba. Kuna karatasi upande wa chini yenye maandishi.

Kwenye upanzi wa mimea katika mabomba huku wakidhibiti maji na joto, mimea imechipuka. Pia kwenye mabomba hayo kuna mabomba madogo ambayo yanaleta maji ambayo yanatumika kunyunyizia mimea hii.

Chumba cha ubanizi ya mimea huku wakitibiti joto na maji. Mapomba yamewekwa ambapo shimo zimetopolewa ambapo mimea imepandwa jini yake kuna nyasi ambao imejibuka na upande wa juu kufunikwa na kitambaa jeupe.

Kwenye chumba cha kumeesha mimea katika mabomba ambapo mimea imechipuka , pia ambayo imetoa majani ya kijani na mabomba hayo ambapo pia hutumika kupea mimea hiyo maji kwa kunyunyuzia.

Kwenye sehemu ya upanzi wa mimea, mimea imepandwa kwenye chombo ambacho kimewekwa maji yenye rutuba ambapo mimea imeota mizizi ambayo imeingishwa kwenye maji hio ili kuweza kuvuta maji ambayo yanatumika kunyunyuzia mimea hio.

Kwenye kiwanja ambacho kimetengenezwa na kuzungukwa na vioo, kuna upanzi wa mimea katika mabomba yaliyo upande wa juu. Kuna mabomba madogo yanayopitishwa ili kuweza kunyunyizia mimea hiyo maji ambayo imechipuka.

Katika upanzi wa mimea katika ndoo ambapo maji imewekwa na mimea upandwa upande wa juu huku miti yake ya jini ikiwa imekwa ndani ya maji hayo ambayo yanapita upande wa juu kupitia pomba.

Kwenye chumba cha kupanda mimea, ikidhibiti jua na maji. Kuna mimea iliyopandwa ambayo imetoa matunda. Mimea hiyo ina majani nyeusi, na matunda hayo yameweza kuwa rangi nyekundu.

Kwenye chumba cha kumeesha mimea, kuna mimea iliyo mea kando ya gunia, mimea mingine imemea ndani ya gunia, chumba hicho kimefunikwa kwa karatasi na sakafu ya chumba hicho ni karatasi ambayo ni meusi. Kando kando ya gunia za kumea mimea kuna chuma zilizoekwa.

Chumba cha ulezi wa ng'ombe, kuna ng'ombe ambao ni wa rangi nyeupe na sehemu zingine kuwa nyeusi. Ng'ombe hawa wamewekewa nambari ya kujitambulisha maskioni, wamesimama mahali ambapo pamesafishwa na sakafu kuwekwa nyasi.

Kwenye upande wa mimea katika kiwanja. Mimea iliopandwa ni ndizi ambayo yameota ina Majani ya kijani na magomba yake yameanza kukauka, kuna uchafu ya magomba yaliokauka sehemu ya chini .

Kiwanja kikubwa ambapo nyasi imechipuka, kuna mimea ambayo imepandwa na kuweza kuota, mimea imepandwa kwa wingi ili kuweza kuuzwa kwenye soko. Pia kuna nyasi iliyokauka kwenye kiwanja hicho na pia kuna.

Katika sehemu ya kupanda mimea kudhibiti jua na maji kuna mimea iliyopandwa na chini yake nyasi imechipuka ile juu ambapo kuna mabomba kuna mimea iliyomea na machungwa kuota.

Kwenye kiwanja kuna maboga ambayo yamepandwa katika mstari na pia katikati ya kila mstari kuna udongo ambao umetolewa tolewa taka . Kuna ua unaozunguka sehemu hiyo na pia kuna nyasi iliyomea nje ya ua.

Kwenye kiwanja ambapo mimea imepandwa katika mstari na shimo zimepita hapo kando za kunyunyizia maji. Mabomba yanatoa maji kutoka dimbwi kuyapeleka katika mstari hiyo ili kuweza kunyunyizia mimea hiyo iliyopandwa kwenye upande mkubwa.

Maji yanadondoka kutoka kwenye bomba lililotengenezwa shimo, ili kuweza kunyunyizia mimea mahali ambapo mvua haipo katika wingi. Kuna mimea iliyochipuka mingine ikiwa rangi ya kijani, ingine ikiwa kwa rangi iliyochanganyika. Mabomba yako upande wa juu wa mimea.

Kwenye kiwanja ambapo udongo umekauka kabisa na kuonyesha shimo zinazokauka. Mimea imepandwa na karibu yake mabomba kupitishwa ambayo yanaweza kunyunyuzia maji ili isiweze kukauka kukawa na joto jingi.

Kwenye kiwanja ambapo kuna mimea inayopandwa .Mkulima huku akiwa amevaa nguo ya rangi ya samawati na kofia nyeupe ,akiwa pia amevaa barakoa. Ameweka mifereji ambayo inatumika kunyunyizia mimea maji hayo ,mabomba yanayo pitisha maji hayo ni ya rangi nyeusi

Kwenye upanzi wamimea katika uwanja mimea imejipuka na kuna mitaro katikati ya mistari mimea yamepandwa ambapo maji ya kunyunyizia yanapita huku kuna mapomba ya kupitia maji hayo kutoka upande mwingine kuelekea upande mwingine.

Kwenye sehemu ya upanzi wa mimea, mimea imepandwa katika sehemu mbalimbali. Kuna upande ambao kuna miti mirefu na mabomba yanatumiwa kumwanga maji kupitia upande wa juu. Kuna sehemu ambao kuna mimea iliyostawi ya kijani pia kuna mahali ambapo kuna sehemu iliyomea ambayo ina rangi ya ambayo ni nyekundu.

Kwenye kiwanja ambapo kuna huu iliotengenezwa kwa mawe, mahali pa kupanda mimea pametengenezwa, mabomba ya maji imewekwa katika kila sehemu ili kuweza kunyunyisia mimea hio, kuna nyasi iliomea katika sehemu hilo imetengenezwa kwa ajili ya upanzi pia kuna miti.

Mimea iliyopandwa katika mistari. Mabomba ya maji yamepitishwa katikati ya kila mstari ambapo mmea umepandwa ili kuweza kunyunyizia maji. Pia sehemu nyingine iliyo upande wa mbele kuna mti mrefu ambayo imemea.

Kwenye kiwanja kuna upanzi wa mimea ambapo kuna bomba ambazo zimetengenezwa na shimi kutobolewa katika pande la bomba hili ili kuweza kunyunyizia maji katika uwanja huo ambao umekauka na udongo kubadilika rangi.

Ni uwanja mkubwa ambapo kuna uwanja wa mimea kwenye mstari. Mimea hiyo imepitishwa karibu na mabomba ambayo yanatumiwa kunyunyuzia maji ili mimea isiweze kunyauka. Pia kuna ua unaozunguka sehemu hiyo ambayo mimea imepandwa.

Kwenye sehemu kali ambapo nyasi ipo upande wa mbali na jua kali, mimmea imepandwa katika mstari na mabomba ya maji kupitishwa ili kunyunyuzia maji katika mimmea hiyo pia kuna maua iliyomea upande wa kando.

Kwenye kiwanja ambapo mimea imepandwa katika mstari, udongo ni mweusi, miti imemema kando kando ya upanzi huo, mabomba ya maji yananyunyuzia maji kutoka upande wa juu ili kuweza mimea isikauke.

Katika shamba kuna mimea iliyopandwa. Kuna mabomba ya maji ambapo yanamwaga maji. Kuna miti iliyomea kando ya shamba hilo. Kuna tenki jeusi ambalo lina maji.

Katika kiwanja cha kupanda mimea kuna miche ambayo imemea ambayo ni mikubwa. Upande wa nyuma pia kuna mimea mingine mikubwa ambayo imemea. Kuna mabomba ya maji ambayo yanamwagilia maji kutoka upande wa juu wa mimea.

Katika upanzi wa mimea kuna mimea ya kijani ambayo imechipuka pia kuna miti ambayo imemea karibu na nyumba ambazo zimepakwa rangi ya samawati. Maji yananyunyiziwa katika mimea hiyo kupitia mabomba.

Katika uwanja wa kupanda mimea, mimea imepandwa kwa pamoja. Pia kuna mifereji ya maji ambayo yenye bomba ambayo inawekwa ili kuja kumwagilia mimea maji. Kuna nyasi iliyomea katika upande mwingine wa shamba hili.

Mkulima aliyevaa kofia nyeupe na shati nyeusi na suruali ya rangi ya samawati anashikilia bomba jeusi ambalo linatumika kunyunyizia maji katika mimea iliyopandwa katika mistari ambapo bomba linapita kando ya mimea hiyo.

Sehemu ambayo vifaranga wanalelewa. Vifaranga hawa wapo kwa pamoja ambao wanakula chakula. Kuna sehemu ambayo kuna vifaa vya upambao. Vifaranga hao wanatumia kukula ili isiweze kutapakaa.

Kwenye ukuta kuna bomba la rangi ya samawati ambalo limeshikiliwa kwa vitu ambavyo ni vya rangi ya njano inayotumika kuweka maji kwenye kuku ambao wanakunywa maji hayo.

Kuna sehemu ya kufuga nguruwe. Kuna nguruwe wawili ambao ni wachafu, wenye masikio marefu na miguu mifupi. Wanaangalia huku wakiwa na macho madogo yenye rangi nyeusi. Sehemu hii imefunikwa na karatasi nyeusi ambayo imepakwa rangi nyeusi.

Kwenye zizi la ngombe, ngombe wamefungiwa na kuwekewa chakula mbele yao katika sehemu wanaoweza kufikia, ngombe hao wana nambari skioni ambayo inachunga kuwatambulisha ili wasiweze kupotea.

Nguruwe ambao wananyonya kutoka kwa mama yao. Nguruwe hao ni wengi huku wakiwa wanakunywa maziwa kutoka kwa mama aliyelala chini. Nguruwe hawa wamejichafua huku ngozi yake imebadilika rangi kutokana na uchafu.

Kwenye upanzi wa mimea, kuna mmea iliyochipuka iliyopandwa. Mmea hiyo udongo unaotumika kupanda ni wa rangi nyeusi, kuonyesha una rutuba nyingi ili kuwezesha mimea kuweza kuota na kuwa vizuri.

Kwenye sehemu ya kuwachunga wanyama wanyama hao mbona wafugwe nyumbani na kujiburudisha nao, wanafugwa ambapo kwa upendo na amani.

Mbwa wameweza kufungiwa katika sehemu ambayo imefungwa na chuma, nyumba yenyewe kuta zake ni za rangi nyeupe. Kuna kiwanja ambapo kuna nyasi karibu na sehemu hiyo, mbwa hao ni watatu.

Tuko nje ambapo kuna nyasi, kuna ng'ombe ambao wamepangwa kwenye mstari huku wakilishwa dawa pamoja na muguzi ambaye amevaa buti nyeusi. Muguzi huyo anamdunga shindano ngombe mmoja baada ya mwingine huku akipita kwenye mstari. Ng'ombe hao wamejaa kwenye zizi.

Mnyama mwenye ngozi nyeupe ambapo sehemu nyingine ni nyeusi anatembea kwenye kiwanja ambapo nyasi yake ni fupi na ni ya kijani iliyokatwa kwa umakini na maua ya rangi nyekundu.

Mbuni ambaye yupo katika sehemu ya mafugo. Mbuni huyu ni mkubwa huku akiwa amesimama kwenye kiwanja ambapo kuna miti mirefu pamoja na maua yaliyopadwa ya rangi ya kijani.